Hii ni kikundi ya watu wanaenda kutazama mchezo, na Kuna moja wao alikuwa na kitambaa enye mchoro wa kenya ambao amefungiwa mkono wake wa kushota na kulia ni kama watu wote wamefurahia kile anacho sema. Kuna mmoja wao hapa amesimama na jezi iliondikwa Kenya airways.

Naona jalala ambalo limesimamishwa mbele ya mlango lenye limeandikwa kenpoly , ni kama kwamba imeoshwa na linagonjwa ikauke ili waiweke ndani ya nyumba.

Hapa ni kituo cha huduma Kenya . Na Kuna maandishi tofauti tofauti kwenye ukuta, na hapo kando naona kuna kiti ya mteja kukalia, na Kuna mama moja aliyesimama hapo kando na ametoka kiatu kwenye miguu moja ni kama anazungumza na mteja au mfanya kazi mwenzake.